Makundi makubwa ya ndizi za kijani zikiwa zimepangwa kwenye eneo la wazi labda kwa soko la mboga au mahali pa mauzo . Ndizi hizo zipo kwenye midoli mikubwa zikiwa tayari kwa kuuza au kusafirishwa kwenda eneo la wanunuzi. Mandhari ni tulivu na yanaonekana ni sokoni.

Mwanamume akiwa shambani amevaa shati lenye rangi ya hudhurungi na kofia akivuna mahindi yaliyokoma. Mazingira ni ya kijani na mahindi yanaonekana yako tayari kwa mavuno. Hii ni shughli muhim sana kwa wakulima nchini Kenya. Mandhari pia ni matulivu na inaonekana ni mchana.

Kundi la wanawake wakiwa wanajaza bidhaa ya chakula kwenye vikapu vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye trey . Wanazunguka na mimea ya kijani na mchakato huu unaonekana kuwa sehemu ya maandalizi au upishi wa chakula. Mandhari ni tulivu na unaonekana ni mchana.

Mikungu mikubwa mitatu ya ndizi mbichi, imepangwa wima ardhini karibu na ua wa mbao. Ndizi zinang'aa kijani, mkunga mmoja ukiwa na ndizi chache za njano, juu ikiashiria kukomaa. Hii ni taswira ya uvunaji wa ndizi mashinani ya Kenya, manthari inaonekana tulivu na mchana.

Wachuuzi sokoni wakiuza ndizi mbivu zilizopangwa kwa wingi kwenye meza kubwa ya mbao. Kuna wanawake wamesimama karibu na ndizi hizo wakisubiri wateja kuja kununua. Mandhari ni ya kawaida kwenye masoko ya matunda nchini Kenya na kuna utulivu na pilikapilika za wateja hapa na pale.

Mkungu wa ndizi mbichi, upo kwenye mti wa mgomba, umefunikwa na mfuko wa plastiki wa rangi ya buluu, hii ni mbinu inayotumika na wakulima, kulinda ndizi, dithi ya wadudu, na kuhakikisha zinakomaa vizuri, mazingira yanaonekana ni ya shamba la ndizi, lenye mimea mingi, pia inaonekana ni mchana.

Mmea wa ndizi wenye mikungu ya ndizi mbichi zilizofunikwa na majani ya mgomba. Rangi ya ndizi ni kijani, na ziko karibu kabisa na shina la mmea. Mazingira yanaonekana ni shamba, kijijini lenye afya nzuri na mandhari ni tulivu.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara akimimina maziwa kutoka kwenye chupa kubwa hadi kwenye mashine ya kuchukua maziwa. Pembeni anaonekana mtu mwingine aliyevalia sweta nyekundu karibu na lori ndogo. Mazingira yanaonyesha shughuli ya ukusanyaji na uchakuaji wa maziwa.

Mkungu wa ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano zikiwa zimeunganishwa kwenye mgomba. Ndizi zimepangwa Kwa utaratibu na kunaonekana kuna pendeza. Mandhari ni ya mchana na ni tulivu.

Mwanaume akiwa shambani anakata mkungu mkubwa wa ndizi uliokomaa kutoka kwenye mti wa mgomba . Mazingira ni ya kijani kibichi na miti ya migomba inayovutia . Ni shughuli ya kawaida ya kuvunja ndizi mashinani Kenya . Mandhari pia ni tulivu na inaonekana ni mchana.

Mikungu ya ndizi zikiwa zimepangwa chini ukutani kwenye sakafu ya vigae na tenge lenye ndizi zaidi iko mbele yake ndizi zimeiva na zinaonekana tayari kuliwa au kuuzwa kwa mteja mandhari ni tulivu.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye shamba la miti ya ndizi na mimea mengine midogo nyuma kuna nyumba ya matofali na mazingira haya ni ya Kijiji pia mandhari ni tulivu na inaonekana ni mchana.

Ndizi nne zinazoonekana ziko kwa rangi ya manjano na safi zikionekana zikiwa kwenye familia moja kwenye mti wa ndizi pia mandhari ya nyuma ni nyeupe.

Miche ya ndizi iliyopandwa kwenye mifupa ya plastiki ikiwa imesimama Kwa mstari mzuri . Miche hii ni ya kuvuja na kuhamishwa kwenye mashamba wa ukulima wa ndizi pia inaonekana NI mchana mchana na mandhari ni ya kilimo.

Banda kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wakiwa wamepangwa mstari na wanakula chakula kwenye mabanda, huku watu wawili wakitembea kati yao. Banda lina paa la chuma na nguzo za zege, ikiwa na mwangaza wa kutosha. Hii inaonyesha ufugaji wa kisasa na utumiaji bora wa mifugo, Kenya.

Mfanyikazi wa maabraa akiwa amevaa koti la maabara glavu za blu na kofia ya rangi ya kijani akifanya jaribio kwenye bakuli ndogo ya maabara . Inonekana vifaa tofauti vya maabara kwenye meza ikionyesha shughuli za upimaji au utafiti.

Shamba la migomba likiwa na safu za miti yenye majani mabichi na maumbo ya kijani kibichi . Miti imepangwa kwa utaratibu na kuna mwanga wa kutosha unaopenya kupitia majani. Hii ni taswira ya shamba lenye afya na mazingira bora Kwa ukuaji wa ndizi. Mandhari ni ya mashambani.

Mtu aliyevaa nguo za kinga za njano na kifaa cha kupulizia shume maarufu sprayer ,upande wa juu akipulizia dawa kwa ngombe aliyeegheshwa kwenye banda hili ahudumie au kulinda afya ya mifugo.

Wahudumu wawili wakiwa na kofia nyekundu wakimwaga maziwa safi kwenye tanki kubwa la chuma katika kituo cha kukusanya au kuzindiki maziwa, nyuma kuna mitungi nyingi ya maziwa na mazingira yanaonekana ya kawaida tu au soko la maziwa, ni sehemu muhimu ya miororo wa ugavi wa maziwa nchini Kenya.

Mwanamke amesimama shambani kwenye mvinyo wa miembe na miti mingine ya matunda mbele yake kuna makundi makubwa ya ndizi za kijani zimetambaa na matawi zikionyesha mavuno mazuri . Mandhari ni tulivu na inaonekana ikiwa ni mchana.

Mkungu mkubwa wa ndizi mboga za kijani zikiwa zimeunganishwa mti wa ndizi. Majani ya mti yanazunguka mkungu huo na ndizi zimejikunja kwa ukaribu sana. Mandhari ni tulivu na inaonekana ni mchana.

Ngombe akikamuliwa kwa mashine maalimu ya kukamulia maziwa milking machine katika banda. Mashine hii imefungwa kwenye matiti ya ngombe na inapeleka maziwa katika chombo kingine. Hii ni njia ya kisasa na rahisi ya kupata maziwa mengi kwa haraka shambani hasa mashamba ya kisasa.

Mtu akiwa amevaa koti la maabara, jeupe, akifanya jaribio la kemikali, ndani ya chumba cha maabara, amebeba chombo kando na vikombe vingi vilivyowekwa kwenye meza, yenye tairi za rangi ya blue na nyeupe. Dirisha inaonyeshana mwanga wa asubuhi kuingia ndani.

Watu watatu wakiwa katika shamba la migomba wakiwa wanapanga mikungu mingi ya ndizi mbichi juu ya majani ya migomba chini. Hii ni kawaida wakati wa mavuno au maandalizi ya ndizi kwa ajili ya kuuza sokoni mazingira yanazungukwa na mimea ya migomba na udongo mwekundu wa shamba.

Mwanume akiwa amechuchumaa akikamua ngo'mbe mweupe kwenye ndoo ya bluu kwenye eneo la mashambani. Kuna miti na ukuta wa mawe nyuma na mazingira ni ya kawaida tu ya kijijini, yakionyesha shuguli ya ufugaji wa maziwa. Hii ni kazi inayofanyika mara kwa mara katika maeneo ya kijijini , nchini kenya.

Shamba la mahindi yaliyo kwenye hatua ya ukuaji, mimea ikiwa na majani mabichi na imepandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana wenye rotuba na kuna majani ya nyasi chini huu ni mfumo wa bustani nzuri ya mahindi nchini Kenya pia inaonekana ni mchana na miti yako nyuma.

Mafungo makubwa ya ndizi mbichi zimepakiwa juu ya gari jeupe ndizi zikiwa bado na majani yake. Ni njia ya kawaida ya kusafirisha ndizi kutoka mashambani kwenda sokoni maeneo mengi ya Kenya. Inaonekana ni mchana na mandhari inaonekana ni tulivu.

Ng'ombe kadhaa wakila taka mchanganyiko wa plastiki, karatasi na vitu vingine visivyofaa kwao. Hali hii inaonyesha hatari kwa afya yao na mazingira si ya kuvutia hata kidogo ingawa inaonekana ni mchana na kuna utulivu.

Mikungu ya migomba yenye majani makubwa na kijani kibichi ikimea kwenye mazingira ya vijijini na mti mwingine nyuma. Migomba hii inaonekana kuwa kwenye eneo lenye mvua ya kutosha na udongo mzuri. Pia maanthari inaonekana ni tulivu na inaonekana ni mchana.

Ngombe mweusi na mweupe wakiwa ndani ya banda letu, ni la kisasa la migugo wengine wamesimama na wengine wamelala, mbele kuna birika kubwa la maji safi Kwa ajili ya kunywa hii ni mfumo wa kisasa Kwa wafugaji.

Watu wawili wakiwa katika panda la ng'ombe wapo pempeni ya ng'ombe uliowekwa kwenye boksi na kufuga. Eneo linaonekana kuwa shambani na kuna miti nyuma kuonyesha mazingira ya kufuga mifugo.

Mwanamke ameketi shambani, kati ya mimea ya mahindi na kunde akiwa anashika mazao mkononi. Mzingira yanaonyesha kijani kibichi , ishara ya shamba kustawi vizuri. Hii ni hali ya kawaida vijijni Kenya wakati wa msimu wa mavuno.

Mwanamke akiwa katika shamba la migomba. Ameketi chini akimenya na kukata ndizi mbichi kwenye kikapu kikubwa cha majani. Pembeni kuna rundo la maganda ya ndizi huku mazingira yakiwa ya kijijini na miti na migomba nyuma yake. Hii ni shughuli ya kawaida ya maandalizi ya ndizi mashambani Kenya.

Ng'ombe wawili, wakiwa wamelala chini ya ardhi kavu, mmoja akiwa amegongana kichwa na mwenzake. Ng'ombe hawa, wana rangi nyeusi na mweupe. Wako katika mazingira ya shambani au bustanini.

Mtu mmoja amesimama kando ya pikipiki yenye randa za mkono za kupakia maziwa. Chombo kikubwa cha chuma, milk can, mbele ya pikipiki zingine zimepandikizwa vyombo vya maziwa. Hili ni eneo la mtawanyoko au usambazaji wa maziwa kwenye mtaa au kijijini.

Watu wawili mmoja akiwa ni mwanamke amevalia gauni la rangi ya pinki akiiva kitu kwenye sufuria kubwa lililowekwa chini kidogo na mwingine ni mwanaume akiwa amevalia kofia akimvaia maji sufuria hiyo kwa kutumia ndoo ya plastiki wanajitahidi kwa pamoja katika kazi hiyo wanayofanya.

Shamba wenye udongo mwekundu uliolimwa safi pembeni likiwa na migomba na mimea mengine ya kijani anga ni la bluu lenye mawingu meupe na mazingira yanaonekana kuwa ya mashambani hii ni taswira ya shamba lililoandaliwa kwa kupanda mazao.

Ngombe wakiwa wamelala ndani ya bweni la mifugo wakitulia, na kulala kwa pamoja katika mistari, mene, boyi, humo, kuna majani ya kula, mbele yao, na jua linangaa dirishani, hii ni hali ya kawaida katika shamba la ngombe wa maziwa au mifugo wengine.

Mtu aliyevaa shati nyekundu na kofia, amesimama kwenye shamba la migomba yenye migomba kubwa ya ndizi mbichi zilizosongamana. Mazingira ni ya kijani kibichi yakiashiria shamba lenye rutuba na mavuno mazuri. Huyu mtu anaonekana kama mkulima akitazama mimea yake na kufurahia na kugau mazao yake.

Migomba michache iliyopandwa kwenye shamba lenye kijani kibichi na miti mingi nyuma yake mandhari inaonyesha mazingira ya mashambani yenye rotuba na muonekano wa ukanda wa kilimo

Mkono wa mtu ukishika kipande cha ndizi, kilichokatwa kidogo na kuonyesha ndani kuwa linaanza kubadilika rangi na kuanza kuoza kidogo, linaonekana kuwa lina tatizo la kuharibikakwa umbali.

Shamba la migomba, ardhi ikiwa na rutuba na mashimo makubwa yaliyofunikwa kati ya migomba, pengine kwa ajili ya kuhifadhi maji au mbolea. Mazingira ni ya kijani na yanaonyesha shamba linaloendelea vizuri. Hii ni mbinu bora ya kilimo ili kuongeza uzalishaji wa ndizi.

Shamba la mahindi mimea ikiwa imetoa vizuri kwenye udongo mwekundu na majani yakiwa na madoadoa meupe, huenda ni dalili ya magonjwa au wadudu. Mazingira yanayoonyeshana mpangilio mzuri wa mimea shambani. Hii inaashiria shughuli za kilimo katika eneo la mashambani nchini Kenya.

Mkulima akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha aluminium akiyamwaga kwenye chombo kingine kwenye kituo cha ukusanyaji maziwa. Nyuma tunaona mitungi mingi ya maziwa na jengo dogo la kijani kuashiria uuzaji wa maziwa vijijini pia mandhari inaonyesha ni mchana.

Ni mmea ikiwa imelimwa kwa mstari. Udongo unaonekana kuwa mekundu na umelalishwa vizuri. Mmea ni ya kijani kibichi na inaonekana imestawi vizuri. Mazingira ni ya kijijini. Hii ni dalili ya shughuli za kilimo na maandhari ni tulivu.

Vijana wawili wakiwa shambani wakipanda migomba kwenye udongo mwekundu huku mmoja akishika fimbo na mwingine akiweka mmea ardhini kuna miche ya migomba iliyopandwa msitari mmoja maeneo ya nyuma yakiwa na miti na nyasi ya kijani hii inaonyesha shughuli za kilimo hasa upandaji wa migomba kwenye mazingira ya mashambani nchini Kenya.

Wanawake na wanaume wakiwa shambani wakisanya mikungu ya ndizi nyingi, ambazo zimepangwa katika rundu kubwa ardhini, kando kuna mkeka, na kikapu cha pastiki, ikionyesha ndizi zimeletwa, kuuza, au kusafirishwa sokoni, hii ni shuguli inayo fanyika mara kwa mara, maeneo ya mashambani, kenya.

Bweni la mifugo wenye ngombe waliowekwa kwa mistari miwili wakikula majani. Jumba ina paa na kuta za bati na kuna mlango wa matarajio katikati. Inaonekana ni shamba la mifugo lenye mpangilio mzuri na safi.

Kundi la watu wakisimama mbele ya Duka la maziwa linaloitwa Destiny Dairies ambapo kuna mashine ya kuuza maziwa almarufu milk ATM . Watu wamevaa mavazi ya kawaida na mmoja ana jaketi nyekundu yenye maandishi wakionekana wakipanga au kuchukua maziwa. Mazingira ni ya eneo la biashara ya maziwa hasa jioni.

Mkunga wa ndizi wa kijani ukiendelea kua katika shamba lenye majani ya ndizi. Ndizi hizi, zinaonekana bado hazijakamilika kuiva, lakini inaonekana imekomaa, mandhari ni ya kijijini, kwenye shamba, na pia inaonekana ni mchana.

Mtu akiwa shambani amesimama kwenye mgomba wa ndizi wenye ndizi mkubwa. Mtu huyu amevalia suruali nyeusi. Anaonekana kama mkulima au mmiliki wa shamba hilo. Ni mchana na maandhari ni tulivu.

Watu wawili wanaoshughulika na eneo la kuchukua maziwa. Mmoja anapaki maziwa kwenye chombo kilicho kwenye pikipiki yenye rada ya mbao, eneo likiwa ni la mashambani lenye miti na njia ya udongo. Inaonekana ni asubuhi au jioni jioni hivi.

Kundi la watu waliovaa suti za maabara na mavazi ya rangi ya pink wakikusanyika karibu meza yenye chombo chenye kiraka kinachoweza kuwa kinahusihwa na shuguli za maabara au mafunzo ya teknolojia ya chakula au kilimo mmoja anatoa maelezo huku wengine wakiskiliza kwa umakini.

Mikungu mbili ya ndizi mbichi zikiwa zimerundikwa shambani na zingine bado kwenye migomba. Rangi yake ni kijani kibichi. Inaonekana bado ndizi hazijaiva vizuri. Hii ni maandhari ya labda kijijini. Kuna pia utulivu.

Ng'ombe wawili wakiwa wamelala chini kwenye ardhi ya udongo. Wanaonekana kusinzia au kupumzika. Hakuna majani mengi kwenye eneo hili na mazingira ni ya wazi. Huu ni muonekano wa kawaida mashambani au kwenye Banda la ng'ombe.

Ng'ombe wa maziwa akiwa kwenye banda, akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa, kwa kimombo , milking machine . Kuna chupa maalum inayounganishwa na mashine hiyo, ikikusanya maziwa kwa kutoka kwenye kiwele cha ng'ombe. Hii ni njia ya kisasa ya kukamua maziwa kwenye mashamba ya kisasa.

Mkono wa mtu ukishika jani la mahindi ambalo limeharibika na kuwa na mashimo kutokana na wadudu au magonjwa, udongo unaonekana kwenye background na mmea wa mahindi una dalili ya kushambuliwa, hali hii ni ya kawaida kwenye mashamba na inaweza kuathiri mavuno.

Kijana aliye valia fulana ya samawati akiwa shambani, akichunga au kutoa huduma kwa ngombe kadhaa chini ya kibanda, cha miti, mbele kuna marundo ya mabaki ya memea, huenda ni lishe ya mifugo hao, mazingira ni ya kijiji, miti, a banda inaonyesha maisha ya kawaida tu, ya wafugaji, manthari, ni tulivu.

Ndizi mbivu na mbichi zikiwa zimeshikwa kwenye mfuko juu ya meza sokoni na matunda mengine yakiwa yamepangwa chini maxingina hayo ni la siko ya matunda linalochangamka rangi tofauti na utajiri ya mazao ya ushambani unaonekana waazi.

Mkungu wa ndizi mbichi ukining'inia kwenye mgomba shambani, na mti wa migomba mengine kwenye mandhari ya kijani . Inaonekana ndizi bado hazijakomaa na mazingira ni ya shamba lenye rutuba. Pia inaonekana bado ni mchana na kuna madhara ya utulivu.

Shamba la migomba yenye mikungu mikubwa ya ndizi mbichi, mimea imepangwa kwa mstari, kwenye udongo mwekundu, mazingira ni ya kijani kibichi, na kuna kivuli kizuri kwenye shamba, hii, ni aina ya mashamba yanayopatikana maeneo ya nyanda, za, juu, nchini Kenya, manthari ni tulivu, na inaonekana kana ni mchana.

Ndama wawili wakitoka kwenye njia nyembamba ya chuma wakipita chini ya mfumo wa kunyunyizia maji au dawa dip tank shambani. Hii njia ya kawaida kenya ya kuwalinda mifugo dhidi ya wadudu kama kupe na magonjwa mengine pia inaonekana ni mchana na mandhari ni tulivu.